Mama huyu ambaye ni mkulima ana furaha tele ya kwamba amefanya vizuri kupanda ndizi. Ndizi yake imemea na ikazaa matunda, sasa anajivunia, kupata mia vizuri kwa sababu anataka kuvuna siku karibu.